Mwanaume amevaa suti anatia saini nyaraka mezani. Bendera za Kenya na nchi zingine zimebandikwa kwenye meza. Mbele yake kuna mzee amevalia vazi jeusi na rasta ya mahakamani. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu wakiwemo waheshimiwa waliovaa majoho mekundu.

Umati wa watu wakiwa kwenye mkutano mkubwa mbele mwanaume amevalia kofia yenye nebo ya KDF na ameshikilia sanamu ya kijani, watu wengine wamevalia nguo za rangi ya kijani na nyeupe wakionyesha umoja hii inaweza kuwa mkutano wa kisiasa.

Wachezaji wa mpira wa miguu, wote wamevalia jezi za bluu , wakifurahia ushindi wao , wachezaji hao wanaonekana wakisherehekea kwa furaha ,huku mmoja akimguza mwenzake kwenye kichwa.

Kuna maji lililoharibika kwenye eneo la wazi ni kubwa la buluu limezungukwa na mitaro mawe na nyasi. Kuna bomba jingine la maji la saruji. Mfumo huu wa maji unaonekana kuhariba na umejaa matope. Mandhari ya nyuma ni miti.

Wanaume wawili wamekaa kwenye meza. Mmoja amevalia shati jeupe na miwani akichunguza karatasi. Mwanaume mwingine akiwa amevaa fulana ya kijivu na kofia amesimama nyuma yake akimtazama. Nyuma yao kuna bango la kijani, yenye maneno. Pembeni kuna fire extinguisher iliyowekwa ukutani.

Mwanamke amesimama amevaa fulana ya Kenya Airways , ameshika kinywaji, yuko katikati ya umati wa watu walioketi, wote wanaonekana wakiangalia kitu fulani mbele yao, baadhi yao pia wanaonekana wakizungumza kibinafsi.

Mwanamke anaongea akionyesha kidole, amevalia shati ya rangi nyekundu, nyuma yake kuna umati wa watu. Wengine wamevalia pia kofia nyekundu zilizoandikwa TUKO PAMOJA. Amevalia pete kwenye mkono wake wa kushoto.

Wachezaji wa mpira wakiwa pamoja wanakaa kama wanafanya mkakati kabla ya kuanza kucheza. Wamevaa jezi ya buluu, soksi nyeupe na viatu vya rangi tofauti. Baadhi yao wamevalia glavu. Mbele ya uwanja kuna tangazo la betika. Mashabiki wanaonekana wengi kwa nyuma.

Shada la sera ya tume ya huduma za mahakama za Kenya linaonekana. Nembo ya Kenya na tume ya huduma ipo juu. Kichwa kimeandikwa kwa herufi kubwa JUDICIAL SERVICE COMMISSION na chini yake Internship and Attachment Policy for the Judiciary . Pia kuna sanamu ya mtu anayeshikilia fimbo.

Shughuli za kiserikali katika kituo cha huduma kuna maafisa wawili, mwanamke na mwanaume wakihudumia raia. Mwanamke ameketi kwenye meza akifanya kati huku mwanaume amesimama akihudumiwa. Maafisa wote wamevalia barakoa. Mwanamke amevaa sare ya Huduma Center.

Huyu ni mteja amevalia suti na kofia nyeusi akihudumia maofisa wa uhamiaji ndani ya ofisi ya pasipoti. Ofisi hiyo ina dirisha la glasi na kompyuta. Nyuma kuna mtu anayoonekana pia.

Wa zamani wa kenya akiwa anakula kiapo cha urais. Ameshika kitabu cha kiapo kwa mkono mmoja na ameweka mwingine juu yake. Jaji mku anasoma kiapo. Karibu naye kuna mnanamke mmoja ambaye ni bibiye. Amevalia nguo nyeupe na anashikilia kitabu pia.

Hema ya huduma za jamii imejazwa na watu wengi. Maafisa wa huduma namba wanawasaidia wateja kwenye komyuta zao, wote wakiwa wamevalia barakoa. Wengine pia wamepiga foleni.

Wanasiasa watatu wamekaa na kuzungumza. Wamevalia fulana nyekundu, na kofia zenye maandishi ya timu Nairobi. Maafisa wote wameweka makini wao kwenye majadiliano. Nyuma yao kuna watu wengi waliovalia rangi nyekundu.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanashindana uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijivu yenye namba nane. Anashika mpira kwa nguvu dhidi ya mpinzani wake. Mpinzani wake pia amevalia jezi samawati ya nambari kumi na tano.

Hati hili ni risiti ya malipo ya huduma iliyotolewa na ibara ya uhamiaji na huduma za uraia, yenye maelezo ya miadi ya kuchukua paspoti ya Evans Kipchirchir.

Kundi la watu wakiwa mbele ya jengo lililoandikwa the Judiciary Tribunals ,wengi wao wamevalia fulana nyeupe baadhi wakiwa na kofia, wengine wamevalia fulana za kijani ,watu wamekaa mbele wengine wamesimama nyuma .

Kundi la wanaume linashangilia wakiwa na mikono yao juu. Mbele yao kuna bendera ya Kenya, nyuma kuna bango lenye picha kubwa ya mwanamichezo. Watu wachache wanashika maua.

Afisa wa kiume anayezungumza na wafanyikazi wawili wa kike. Wote wamevalia barakoa. Ofisi inaonekana safi na kuna kutu za kijani kwenye ukuta kuna bango la huduma Kenya linaonekana kuwa eneo la huduma kwa wateja.

Msichana amevalia bendera ya Kenya mgongoni. Anafurahia mchezo huku akitabasamu na kufunga kofia ndogo. Watu wengine wanatumia bendera nyingine za Kenya, wakifurahia upande wa nyuma.

Umati mkubwa wa watu wakiwa na furaha . Wengi wao wameinua mikono yao juu wakishangilia, baadhi yao wamevalia fulana zenye mistari ya rangi ya buluu na nyeupe. Wengine wananasa picha na simu zao.

Rais wa nchi Kenya akitembea na jaji mkuu wamevaa suti rasmi jaji mkuu akiwa na suti nyeusi iliyo rembo kwa mistari nyeupe. Askari mwenye sare ya kijani yupo upande wa kushoto wao. Nyuma kuna umati wa watu na mandhari unaonekana kuwa ukumbi rasmi.

Wachezaji wa mpira wa kikapu na wanawake wakiwa uwanjani . Mmoja wao wameshika mpira. Wachezaji wengine wamevalia jezi nyeupe na moja jezi ya samawati. Umati wa nyuma watu wamekaa wakisubiri mchezo na kuendelea.

Jengo lenye uandishi wa ofisi ya uhamiaji na pasi za kusafiria. Lina mlango wazi na kuna wanaume kadhaa wamesimama nje wakiongea. Mmoja wa askari amesimama mlinzi huku amevalia barakoa.

Ni ya wachezaji wanawake waliovalia sare za michezo za rangi ya bluu na nyeupe. Wamesimama pamoja na inaonekana wanajadili mbinu ya mchezo. Baadhi yao wana nambari mgongoni ikiwepo nambari ya kumi. Watazamaji wameketi kwenye viti vya rangi mbalimbali.

Hapa ni ofisi safi na ni ya kisasa. Ina wateja wawili waliokaa nyuma ya kompyuta wakihudumia wateja au kuwaongoja wafike. Kuna bango la huduma za NCA juu yao.

Wanawake wanne wachezaji wa mpira ya kikapu, wanaonekana kutabasamu. Aliye nyuma kabisa ameshikilia mipira miwili begani, ya rangi ya manjano. Wote wamevalia jezi zilizoandikwa Kenya. Wawili kati yao wanashikilia mipira miwili.

Afisa wa kike akifungua mlango wa kioo. Amevalia fulana nyeupe nalo hilo lina mabango ya nyekundu na kijani. Mabango hayo yanaonekana kutuua ujumbe kuhusu huduma kenya na uwezo fund. Kuna picha ya rais kenyatta imetandikwa kwenye ukuta.

Kundi la viongozi wa serikali. Katikati amesimama rais wa Kenya, aliyevalia suti nyeusi na tai ya dhahabu. Upande wake wa kushoto, kuna naibu wake akiwa na suti ya samawati, na tai yenye michoro ya dhahabu. Upande wa kulia kuna jaji mkuu Martha Koome, aliyevalia mavazi rasmi ya mahakama.

Kundi la watu wamesimama chini ya mwavuli mkubwa wa rangi ya manjano. Mwavuli umeandikwa, mama miradi na Millicent Omanga. Mwanamke aliye katikati amevalia fulana nyeusi na miwani akishika mti kwa mwavuli. Watu wengine wamesimama karibu naye.

Rais wa Kenya akiwa amesimama karibu na jaji mkuu, rais amevalia suti ya kijivu na tai ya manjano, jaji amevalia vazi rasmi la mahakamani lenye rangi nyeusi, kijani na nyekundu. Wote wawili wanatabasamu.

Shule ya huduma centre ya utoaji wa huduma kwa umma. Watu wengi wamevalia barakoa kwa sababu ya tahadhari ya kiafya. Kuna maafisa waliokaa nyuma ya meza na yenye kitambaa cha kijani wakihudumia raia. Watu wanasubiri kupokea huduma mbalimbali.

Wachezaji wa mpira wa miguu kwenye uwanja wamevalia jezi za rangi ya kijani na manjano. Wengi wao wanaonekana wakishangilia ushindi. Wachezaji wawili wamesimama mbali kidogo na wengine wamekusanyika pamoja wakikumbatiana. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa uwanja wa michezo na mashabiki wameketi kwenye viti.

Umati mkubwa wa watu wengi wao ni mashabiki wa mpira, baadhi yao wamebeba bango kubwa nyeupe lililoandikwa Al Aziza Fc, watu wengine wamevalia flana za kijani na vesti zenye rangi ya machungwa inaonekana kuwa mkutano wa nje.

Afisa wa serekali anavaa suti akisungumza na wafanyi kazi wa huduma center . Wanawake wawili wameketi kwenye meza zao za computer unakuta zina mabango ya huduma kenya kuna puto nyekundu pia.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu mmoja amevalia jezi nyeusi ya Kenya ameshika mpira mchezaji mwingine anaonekana amevalia jezi ya kijani anajaribu kumzuia asipite mbele yake.

Sherehe ya uapishaji wa rais wa kenya. Rais William Ruto amevaa suti na ameshikilia bibilia. Jaji mkuu Martha Koome amevaa vazi rasmi. Umati wa watu wameketi nyuma yao wakishuhudia tukio hilo muhimu.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya, juu yake kuna nembo ya REPUBLIC OF KENYA na maneno za Date of Birth. Maelezo yaliomo yanaonyesha mahali pa kuzaliwa, hospitali, jina na jinsia ya mtoto.

Wachezaji wa soka wakiwa wamevalia jezi nyekundu wanatabasamu na wakikimbia. Wanafanya mazoezi kwenye uwanja wa michezo. lango la goli linaonekana nyuma yao. Baadhi yao wamevalia soksi nyekundu na wengine ya kijivu.

Umati wa watu wameketi pamoja. Baadhi yao wamevalia fulana za rangi ya kijani na nyekundu. Watu wengi wanamtazama mtu au kitu fulani, inaonekana wanatilia maanani. Hii inaweza kuwa ni tukio la kisasa au michezo.

Mechi ya mpira wa mguu. Wachezaji wengi wamevalia jezi ya kijani na wengine jezi zenye rangi ya bluu na nyeupe. Wachezaji wawili wa kijani wanaonekana wanagombea mpira. Mashabiki wengi wanaonekana nyuma kwenye jukwaa.

Watu wamevalia nguo nyekundu wako katikati ya umati. Mwanamke anazungumza na wanaume wawili kwa umakini. Mwanaume mmoja amevalia kofia pana nyekundu, wengine amevaa kofia ndogo nyekundu. Nyuma yao kuna watu wengi zaidi waliovalia nguo nyekundu pia.

Mchezaji mwanamke wa mpira wa kikapu akiwa amevalia jezi ya blue na namba tano anarusha mpira hewani. Mchezaji mwingine akiwa amevaa jezi nyekundu anajaribu kuuzia. Watazamaji wanaonekana nyuma kwenye viti.

Wanariadha wanne wamesimama kwenye uwanja wa riadha, watatu wao wamevalia sare zinazofanana zenye neno Kenya. Wanaonekana kusherehekea na mmoja anashikilia viatu juu ya kichwa chake.

Mwanamke amevaa mavazi ya majaji wanatembea n mwanaume aliyevaa suti na tai wote wanatambasamu na wanaonekana waliogea Kwa furaha mwanaume anaonekana akitazama saa yake ya mkono wako ndani ya mjengo ya kifahari na madirisha makubwa na sakafu yakung'aa.

Pasipoti nyingi za Kenya zimepangwa kwa makundi kadhaa kadhaa za sanduku. Kila kundi limefungwa kwa bendi za mpira. Karibu ya pasipoti hizo kuna chupa ya kusafisha mikono. Sehemu ya nyuma inaonyesha sehemu ndogo ya bendera ya Kenya.

Timu ya wachezaji wa raga inasherehekea ushindi, wameinua kombe kubwa juu lenye sanamu ya tembo. Wachezaji hawa wamevalia jezi nyekundu na nyeupe huku wakishangilia kwa furaha.

Ofisi wa hutumizi wa umma ambapo watu wengi wamekaa kwenye viti wanasubiri kuhudumiwa, wengine wamesimama kwenye foleni. Kuna kaunta za huduma na baadhi ya maafisa wa serikali wapo. Kwenye ukuta kuna bango kubwa na kauli biu Huduma.

Mwanaume amesimama mbele ya kipaza sauti na ameshikilia kingine mkononi mwake. amevaa suti ya buluu na tai yenye milia akitabasamu kwa upole. Nyuma yake kuna bango ya Milimani High court civil division lenye nembo ya mizani na bendera ya Kenya

Watu watatu wanaonekana wakiwa wamebeba vitu zinakaa kama zawadi. Nyuma kuna bango lililoandikwa state of judiciary . Wanaonekana kufurahia huku wakitazama kwenye picha.

Umati wa watu wakiwa kwenye uwanja wa michezo uliojaa watu. Sehemu kubwa ya watazamaji imejaa pia. Watu wengi wamevalia nguo za rangi tofauti, baadhi yao wamesimama kwenye uwanja. Nguzo wa taa kubwa inaonekana upande wa kushoto.

Kundi la majaji na viongozi wamesimama kwa safu. Wengine wamevaa mavazi rasmi ya majoho na wengine suti. Wanapiga picha nje ya jengo la umma.

Maafisa wamekaa mezani wakihudumia watu wawili. Watu hao wanaangalia nyaraka wakionekana kuhitaji msaada. Ofisi hiyo inaonekana kuwa na watu wengi wakiwa wanataka kusaidika.

Kundi la watu wanashangilia na kunywa kinywaji katika hafla ya kisiasa. Wengi wao wamevaa kofia na mitandio yenye nembo ya PNU . Mwanamke mmoja ameketi mbele ya keki yenye maandishi PNU na umri kumi na tano.

Vitambulisho vya Kenya vikiwa vimefungwa kwa kamba. Vimepangwa kwenye mirundo mingi vikiwa tayari kusambazwa. Vitambulisho vilivyo mbele vinaonekana vizuri vikiwa na nembo ya Kenya. Utepe mweusi unaonekana ukiwa umevikunja.

Mtu mmoja amesimama akiwa ameshika pasipoti na baadhi ya makaratasi mengine kwenye mkono mwingine. Nyuma yake kuna magari yaliyoegeshwa na watu ambao wamekalia kwenye viti. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mirefu ya kijani kibichi.

Mwanaume amevalia suti na miwani, akizungumza kwenye jukwaa. Anashikilia kitabu cheusi kwa mkono wake wa kushoto. Nyuma yake, kuna bendera mbili za Kenya. Kuna bango mbele iliyoandikwa, REPUBLIC OF KENYA .

Kundi la watu wakishiriki katika maandamano ya kisasa. Mwanamume mmoja amebeba bango kubwa lenye picha ya kiongozi wa siasa. Bango lina jumbe wa uchaguzi. Wengine nyuma yake wanakimbia huku wakinadi kauli mbiu zao. Kando ya barabara kuna vibanda vya biashara.

Ni timu ya soka ya KDF wakiwa pamoja uwanjani. Wachezaji hawa wamevalia jezi nyeupe zenye alama nyekundu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijivu.

Viongozi wawili wa serikali, wakizungumza uso kwa uso. Mmoja rais wa zamani wa Kenya, amevaa suti ya blue na tai. Jaji mkuu, amevaa vazi rasmi ya mahakama, likiwemo wigi . Vazi la jaji mkuu lina rangi nyeusi, nyekundu na kijani.

Umati wa watu ukiwa katika sherehe au mkutano , wanaume na wanawake wanafurahi huku baadhi yao wakiwa wameinua mikono juu. Mwanamke aliye mbele amevaa miwani ya jua na shati lililoandikwa Kenya wakipiga kelele kwa furaha. Wengine wamevalia nguo za rangi tofauti.

Umati wa watu, wakiwa kwenye uwanja wa michezo uliojaa watu. Sehemu kubwa ya stendi za watazamaji zimejaa. Watu wengi wamevalia nguo za rangi tofauti, baadhi yao wamesimama kwenye uwanja. Nguzo za taa kubwa, zinaonekana upande wa kushoto.

Umati wa watu wamesimama na kuketi katika ofisi ya serikali. Wengine wamejaza fomu, wengine wanasubiri kuhudumiwa. Kuna maafisa waliovalia sare wakiwa wamesimama kufanya kazi yao. Wanaume na wanawake wote wapo wakishiriki shughuli mbalimbali.

Wanaume watatu, mmoja wao amevaa koti jeupe na amefunga vazi hilo huku mwingine akishika kitambulisho cha huduma. Mtu wa tatu amevaa fulana ya manjano na ameshika kitambulisho kingine cha huduma. Wote wamevalia barakoa za kujikinga na maradhi.

Bango hili lina picha ya mheshimiwa Rachel Shebesh akiwa amevalia gauni refu jekundu na amevuka mikono yake. Ujumbe mkubwa unasema I Stand for Peace .

Watu watatu wanaonekana mbele wakifanya huduma. Mwanamke mmoja ambaye amesimama kavalia barakoa nyeusi anahudumiwa na aliyeketi huku wakizungumza . Wote wamevaa barakoa, mwingine upande wa kushoto anaonekana kuandika pia.

Viongozi kadhaa wamekusanyika ndani ya ofisi ya Huduma Kenya. Mmoja wao anazungumza na mteja aliyekaa. Mandhari inaonekana ya kitaalamu na yenye shughuli nyingi.

Rundo kubwa la taka zilizotupwa kando ya barabara. Kuna mifuko mingi ya plastiki na uchafu. Rundo hili la taka linaonyesha uchafuzi wa mazingira. Barabara inaonekana upande wa kushoto.

Alama ya mikono miwili ikishikana ndani ya duara la rangi ya njano na mduara mwekundu. Chini kuna maandishi tuko pamoja kwa herufi za rangi ya njano. Asili ya picha ni nyeusi.

Viongozi wawili wa kisiasa wamesimama mbele ya umati wa watu. Mmoja amevalia suti na shati na mwingine kofia na vesti ya rangi ya chungwa. Wanaonekana wakipungia mkono watu.

Umati mkubwa wa watu unaonekana uwanjani. Wanashangilia kwa nguvu wakiwa na mikono yao juu. Wengi wao wamevalia mavazi yanayoonyesha rangi za bendera ya Kenya huku wakishangilia.

Kundi la viongozi na maafisa wakiwa wamesimama kwenye jukwaa. Wote wameshika vitabu au ripoti. Baadhi yao wamevalia mavazi rasmi ya mahakama ikiwemo wigi . Wengine wamevalia suti. Mandhari ya nyuma ina bendera ya Kenya na mabango yenye nembo ya serikali.

Wachezaji wa soka wawili wakiwa uwanjani, mchezaji mmoja amevalia jezi ya blue na mwingine jezi ya manjano, mchezaji mwenye jezi ya blue anadhibiti mpira.

Kundi la wanasheria wamesimama mbele ya meza, wengine wamevalia majoho wakionyesha ishara za kupinga. Mabango yanasomeka, PROTECT JUDICIAL INDEPENDENCE .

Mahali pa ujenzi panaonyesha tingatinga likiwa limeegeshwa. Udongo umefukuliwa sana na matofali ya zamani yamefichuliwa ardhini. Mabomba ya saruji yameachwa kwenye mchanga.

Watu wanne wanaonekana wakitoka kwenye eneo lililoandikwa na bango kuu Huduma Kenya. Kushoto tunaona askari aliyevalia sare ya kijani, akiwa amesimama, huku akilinda ulinzi. Shughuli mbalimbali hutokea hapa. Kwenye mkono wa kulia tunaona pia gari lilioegeshwa kando.

Hiki ni kituo cha huduma Kenya. Mteja ameketi mbele ya afisa. Afisa anatumia computer kumhudumia mteja huyo. Maandishi kwenye meza na ukutani yanathibitisha eneo hili kuwa ni ya uma.

Watu wengi wameketi kwenye meza ya mbao. Wanaonekana wakiandika kwa makini kwenye karatasi. Mmoja wao ameshikilia stepla. Wengine wamesimama nyuma yao wakimwangalia. Mandhari ya nyuma inaonekana kama ua lenye jengo la chuma.

Pasipoti mbili za Kenya zinawekwa kando kando. Ni ya zamani na ina rangi nyeusi iliyoandikwa REPUBLIC OF KENYE. Mpya ina rangi ya buluu iliyoandikwa EAST AFRICA COMMUNITY REPUBLIC OF KENYA. Zote zina nembo ya Kenya juu yake.

Mwanamke amevaa suti na kitamba kichwani, anaonekana akiongea na mwanaume. Pande wa kulia kuna maandishi makubwa yenye kichwa judiciary dialogue day , na maneno, your voice matter lets make a difference together , kuna orodha ya mada zitakazojadiliwa na maelezo ya tarehe, muda, mahali pa tukio hiyo.

Maafisa wawili wa serikali wakiwa wameketi nyuma ya meza za ofisi. Wote wawili wanatazama kompyuta zao huku wakitabasamu, juu ya meza kuna bango la kijani lililoandikwa efficient government services . Kuna bango lingine juu lililoandikwa birth and dead certificates .

Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni, dawati refu la mbao lenye kung'aa lipo mbele na mapipa ya chuma yanayotenganisha nafasi. Dirisha kubwa inaonekana kwa umbali, wateja wanaongoja huduma, inaonekana ni ofisi ya umma au benki.